Mkulima anapulizia ng'ombe dawa, ng'ombe mweusi mwenye madoadoa meupe. Mkulima huyu amevalia nguo ya manjano vilevile amevalia kofia ya manjano pia akavalia miwani.